Eneo la biashara ambapo kuna mashine yenye magurudumu inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja, bila muuzaji yenye sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara, ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili; ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo maalumu la biashara. Ambapo Kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji Yenye sehemu mbili ya kwanza kwaajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambapo mwanamke anajihudumia kwenye mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila ya muuzaji, yenye sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji yenye sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambapo kuna mashine, inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji yenye sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambapo kuna watu wawili wanajihudumia kwenye mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Chumba cha biashara ambapo kuna mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu ambacho kuna mashine mbili zinazotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja, bila ya muuzaji; kila moja ina sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba cha biashara ambapo kuna kiti cha plastiki, pia kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji; yenye sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara ambapo ndani yake Kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, Yenye sehemu mbili ya kwanza kwaajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la bishara ambapo kuna mwanaume anaejihudumia kwenye mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili; ya kwanza kwaajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalum cha biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji yenye sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo

Eneo la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila ya muuzaji yenye sehemu mbili: ya kwanza kwaajili ya kuweka fedha na nyengine kupata bidhaa hiyo.

Eneo maalumu la biashara ambapo kuna mwanaume anayejihudumia kwenye mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila ya muuzaji yenye sehemu mbili: ya kwanza kwaajili ya kuweka fedha, na nyengine kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara, ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji; yenye sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo maalumu la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili: ya kwanza kwa ajil ya kuweka fesha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba cha biashara ambapo kuna mwanaume amesimama jirani na mashine, inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji; yenye sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara ya kuuza samani mbalimbali, kama vile: makochi na mito yake, viti na meza. Bidhaa hizi huweza kutumika maeneo tofautitofauti yaani hotelini au nyumbani. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Chumba maalum kwa ajili ya biashara ya kuuza samani mbalimbali kama vile meza, viti na makochi. Bidhaa hizi huweza kutumika maeneo tofautitofauti yaani nyumbani au hotelini, shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Chumba maalumu kwa ajili ya biashara ya kuuza samani mbalimbali, kama vile: makochi na mito yake, meza na viti. Bidhaa hizi huweza kutumika maeneo tofautitofauti, yaani hotelini au nyumbani, na hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Chumba maalumu ambacho kinatumika kwa ajili ya biashara ya kuuza samani mbalimbali, kama vile makochi na mito yake, meza na viti. Bidhaa hizi huweza kutumika maeneo tofautitofauti, yaani nyumbani au hotelini, shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo maalumu kwa ajili ya biashara ya kuuza samani mbalimbali, kama vile vitanda na magodoro yake, meza na viti. Bidhaa hizi huweza kutumika mahali tofautitofauti, yaani hotelini au nyumbani, na hii husaidia wafanya biashara kujiingizia kipato.

Eneo maalumu la biashara ya kuuza samani mbalimbali kama vile makochi na mito yake, bidhaa hizi huweza kutumika mahali tofautitofauti yaani nyumbani au hotelini, pia huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo maalum la biashara ya kuuza samani mbalimbali, kama vile makochi na mito yake, meza na viti. Bidhaa hizi huweza kutumika mahali tofauti tofauti yaani hotelini au nyumbani pia huwasaidia wafanyabiashara kujiongezea kipato.

Eneo maalumu ambapo, kuna mwanaume anauza samani mbali mbali Kama vile, meza na makochi yenye mito yake, bidhaa hizi uweza kutumika mahali tofauti tofauti yani hotelini au nyumbani.

Eneo maalumu kwa ajili ya biashara ya kuuza samani mbalimbali kamavile meza na viti vya mbao. Bidhaa hizi huweza kutumika mahali tofautitofauti kama vile nyumbani au hotelini.

Chumba maalumu kwaajili ya biashara ya kuuza samani mbalimbali, kama vile makochi na mito yake. Bidhaa hizi huweza kutumika maeneo tofautitofauti yani hotelini au nyumbani. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni ambapo kuna watu wanauza bidhaa mbalimbali kama vile mihogo, ndizi, nyanya na viazi vitamu. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato na wateja kujipatia mahitaji ya nyumbani.

Eneo la sokoni ambapo kuna mwanamke anauza bidhaa mbalimbali kama vile: ndizi, nyanya, vitunguu, mboga mboga za majani na limao. Shughuli hii humsaidia kwa ajili ya kujiongezea kipato.

Eneo la sokoni ambapo kuna watu wanauza bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, mboga ya majani yaani kabichi, na nyanya zilizopangwa. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile: vitunguu swaumu, nyanya, pilipili, njegere, viazi mviringo, na limau. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni ambapo kuna mtu anauza bidhaa mbalimbali kama vile karoti na vitunguu. Shughuli hii huwasaidia wafanya biashara kujiingizia kipato na wateja kujipatia mahitaji ya nyumbani.

Eneo la sokoni ambapo kuna mwanamke anauza bidhaa mbalimbali kama vile; ndizi, matikiti maji, machungwa, maembe, mapapai, na vitunguu. Shughuli hii humsaidia kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni ambapo, bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile, viazi mviringo vilivyopangwa kwenye ndoo za plastiki, shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato, na wateja kupata mahitaji ya nyumbani.

Eneo la sokoni ambapo kuna watu wananunua bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, ndizi matikitimaji na mbogamboga za majani. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.